Mazingira bora yaliyo na viwanda ambavyo huchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya nchi yoyote kwa kuwa ni chanzo cha mapato, teknolojia na kuimarisha ustawi wa wananchi.

Kituo kidogo cha umeme cha isinya kinaonekana kuzingirwa na uzio wa ukuta wa mawe. Kuna miti inayoonekana nyumba iliyo na mabati ya kijani labda ni ofisi yao.

Kituo cha kutoa umeme, ambacho ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji umeme. Vituo hivi hutumika kubadilisha viwango vya volteji ya umeme ili iweze kusafirishwa kwa umbali mrefu kupitia nyaya za umeme au kusambazwa kwa watumiaji.

Hizi ni sehemu zenye kituo cha kusambaza umeme ambapo unazalishwa kusafirisha kupitia nyaya za umeme kwenda Kwa watumiaji eneo hili linaonekana la milima lenye mimea ambayo ni kawaida kwa maneno yenye vianzo vya mvuke wa ardhi

Magari haya yanaonyesha kituo kidogo cha umeme ambapo mwanaume amepanda juu ya kikingi, labda kushughulikia hitilafu za stima. Magari madogo yanaonekana barabarani yakiwa katika mwendo.

Swara mwenye pembe ndefu akisimama kwenye nyasi, huku gari la watalii likiwa nyuma yake likuwa limebeba watu wanaotazama wanyamapori. Kuna mwingine mdogo anaonekana nyuma ya yule mkubwa. Mandhari inaonyesha savana yenye miti michache na milima kwa mbali.

Huyu ni simba anayeonekana mwenye fujo. Amezingirwa na uzio wa nyaya. Ardhi inaonekana imekauka sana kusimulia ya kwamba ni msimu wa kiangazi.

Hiki ni kichaka ambacho kina miti mingi ya urefu tofauti. Nyaya za umeme zinaonekana kupita hapo. Hali ya anga ni ya kawaida.

Twiga akiwa karibu sana na anaonekana akitoa na ulimi wake mrefu mweusi unagusa kamba nene iliyofungwa labda sehemu ya muundo wa mazingira ambapo yuko. Anatabasamu la kipekee akijaribu kufikia kitu.

Ndege aina ya mwewe aliyetwaa kwenye tawi la mti. Ana rangi ya kahawia, miguu na kucha zenye rangi ya manjano na mdomo wenye ncha kali wenye rangi ya manjano pia. Anaonekana akiangalia chini labda akitafuta mawindo au kupumzika. Nyuma yake ni majani na matawi mengine ya mti yasiyoonekana vizuri.

Wanyama wawili wa pori Aina vifaru wanaonekana kwenye msitu ulio na miti na nyasi iliyo kauka kuashiria kuwa ni msimu wa kiangazi

Mandhari yanaonyesha taka ngumu. Kuna mtaro unaopita majitaka. Juu yake kuna mabomba. Upande wa kulia ni majengo ya mabati na matope ambayo yanaonyesha kuwa wanaoishi pale ni wa tabaka la chini.

Watu wengi waliojumuika wakiwa wamekalia viti ya plastiki chini ya miti. Kwa umbali mna gari za kibinafsi zinazoonekana.

Tembo mdogo akijifurahisha, akijimwagia mchanga mwekundu labda kujikinga na jua au wadudu. Anaonekana juu kwa mahali penye udongo mwekundu na miti kwa nyuma. Kuna watu wawili wazima waliovalia nguo za kijani kibichi wakisimama karibu.

Huu ni mto ulio na mji machafu labda maji taka. Kando ni reli ambapo kuna watu wanatembea. Kuna nyumba za mabati kuonyesha wanaoishi pale ni watu wa tabaka la chini.

Kundi kubwa la watu; wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana za rangi ya kahawia na fulana za kijani kibichi zinazong'aa na buti. Baadhi yao wana kinga mikoni za rangi nyekundu. Wanaonekana kuwa na furaha na wameinua mikono yao juu, labda wakisheherekea. Chini kunaoneka kuwa na udongo au lami iliolowa maji labda kutokana na mvua.

Mandhari yaonyesha njia ambayo kuna watu watatu wanaovuta mkokoteni wakiwa wamebeba mizigo inayoonekana kama takataka .Kunao wanaotembea, kuna magari ya kibinafsi.

Kundi la wanawake wakiwa wamejipanga foleni, wengine wakiwa wamewabeba watoto wao wachanga migongoni. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje labda wakisubiri huduma au msaada.

Twiga mmoja mzuri akichungulia juu ya uzio labda akitafuta chakula au umakini. Yuko karibu sana na anaonekana mpole. Nyuma yake kuna miti na mimea mingine ikionyesha mazingira yake ya asili ambayo yanafanana na msitu au eneo la wazi lenye miti michache.

Hii inaonyesha eneo lililo adhirika na mafuriko. Maji yanaonekana kuwa mengi na machafu na yanafurika karibu na makazi yaliyojengwa na mabati na vifaa vingine visivyo imara. Kuna watu wachache wanao onekana karibu na maji. Anga ina mawingu kuashiria labda mvua imenyesha au inakaribia kunyesha.

Simba jike akiwa ameketi katikati ya nyasi ndefu labda akichunguza mazigira yake au akingojea mawindo. Nyuma yake kuna mandhari iliyofifia ikionyesha ya mbali ya savana au tambarare. Inaonekana ni mahali fulani barani Afrika labda mbuga ya wanyama pori.

Hili ni soko wazi. Linauzwa viazi, viazi tamu, nyanya, mboga za kijani na kando kuna kreti za mayai. Panaonekana na kijana ambaye amesimama akiwa amevalia shati nyeupe.

Huyu ni kifaru, mnyama mkubwa mwenye pembe moja au mbili, juu ya pua yake. Anaonekana akila nyasi kwenye eneo lenye majani mengi, ngozi yake inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na amefunikwa na vumbi au tope kidogo. Anapatikana sana barani Afrika.

Mtu akiwa amevaa mavazi ya kijani kibichi na kofia ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa, akikusanya takataka kando ya mto au mkondo wa maji. Anaonekana akichukua kipande cha uchafu kwa mkono mmoja na kukiweka kwenye mfuko mkubwa wa kahawia alioubeba. Nyuma yake kuna majengo na mimea.

Mamba watatu wakiwa majini na ufuoni. Wawili wakubwa waonekana wakiwa ndani ya maji ya bluu huku mmoja akiwa karibu na ukingo , watatu mdogo zaidi yuko ufuoni akijipumzisha . Pia kuna ndege mweusi na mweupe karibu na mamba ufuoni.

Maporomoko ya maji yaliyozungukwa na miamba mikubwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Maji yana teremka chini katika vijito kadhaa yakipita katikati ya mawe. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na tulivu.

Hawa ni wanyama wa pori ambao wanaonekana wakiwa kichakani ambacho kina miti na nyasi iliyokauka. Mwisho wa mbali, ni majengo ya ghorofa nyingi.

Tukio la ubomoaji wa majengo kando ya mto. Panaonekana tinga tinga likibomoa jengo kubwa ambalo tayari limeharibika kwa kiasi kikubwa. Vumbi jingi linaruka kutokana na ubomoaji huo. Kuna umati mkubwa wa watu wamekusanyika karibu na eneo hilo. Baadhi wanaonekana wakishuhudia.

Kundi la pundamilia wanne wakilisha nyasi kwenye uwanda mkavu. Nyuma yao, kuna jiji lenye majengo marefu yanayochomoza angani. Ikionyesha mchanganyiko wa maisha ya porini, na mazingira ya mjini. Anga ni ya bluu, na mawingu machache.

Huu ni mto ulio na maji labda maji taka kando ni mwanamme anayeonekana kuokota taka ngumu pande ya kushoto kuna majengo ambayo yanaonekana ya upangaji.

Maji mengi yanayopita katikati ya nyumba za mabati. Kando kuna nyasi inayoonekana kunawiri. Hali ya anga ina mawingu mazito kudhihirisha ni msimu wa masika.

Lori leupe lililobeba taka kupeleka kwa pipa la takataka. Juu yake kuna watu walioning'inia hapo. Hali ya anga inaonekana na mawingu mazito kuashiria kunaweza kunyesha wakati wowote.

Hili ni pipa la takataka .Uchafu wa Kila aina umetupwa hapa. Watu wanaonekana wakitafuta chakafu mwingine akiwa ameonekana kuchoka na kulala juu ya taka. Pia miti ya kijani kibichi na umbali nyumba za mabati kudhihirisha hali duni ya kimaisha pale.

Mandhari yanaoneyesha kichaka kilicho na miti, nyasi, milima na mabonde. Katikati yake ni mto unaoonekana kukauka. Hali ya anga ina mawingu na ni tulivu sana.

Hapa panaonekana mwanadada mmoja ambaye ameketi chini. Kuna maji mengi pale kando yake .Akona vitu vya jikoni vinavyotumika jikoni. Inaonekana amechanganyikiwa labda ni mvua mingi ambayo imenyesha ikamfanya kuwa mkimbizi.

Mandhari haya ni ya mbuga la wanyama kunaoneka twiga ambaye anataka kuvuka barabara. Nyuma yake kuna gari nyeupe ambayo imewekwa gurudumu nyuma yake. Pia kuna nyasi katika ile mbuga ambayo imekauka kwa umbali inaonekana majengo.

Huu ni mto ulio na takataka ndani ya maji. Wanaume wanne wanatoa huo uchafu wakiweka kando yake ili kuboresha mazingira. Juu kunaonekana nyumba za mabati na pia hali ya anga inaadhirisha ni wakati wa mvua.

Magari makubwa, yaliyobeba watalii, yamo barabarani, iliyoko katikati mwa kichaka kinene, ambacho huenda ni mbuga la wanyama. Mbele yake kuna simba, mshike, anayeonekana kuyazuilia kupita.

Wanyama watatu aina ya viboko wanaotembea labda kutafuta lishe na maji maana kichaka kinaonekana kuwa jangwa kufuatia ukame.

Magari inaonyesha watu wengi waliovalia shati za rangi ya samawati na mikononi wameshika koleo. Udongo umepandwa miche ambayo imepaliliwa vizuri. Upande mwingine nyasi fupi imemea na maua yaliyopunguzwa ilikuleta muundo fulani.

Mandhari haya yanaonyesha mafuriko, kuna maji mengi yanaonekana kuzomba vitu na kuharibu nyumba za watu. Ndani yake ni mtu anayeonekana kuokoa vitu. Hali ya anga inaonyesha ni msimu wa masika.

Watu wanaokota takataka iliyotapakaa kwenye ardhi kwa minajili ya kuyaboresha mazingira. Chini kuna takataka nyingi iliyotupwa huko. Panaonekana mimea iliyomea mahali pale.

Bwawa lililojaa maji limezingirwa na kichaka ambacho kina miti aina nyingi ambayo imenawiri vizuri. Angani kuna wingu jeusi linalodhihirisha kuwa mvua ikaribu.

Hii ni mbuga la wanyama wa pori. Pundamilia wawili wanaonekana kusimama. Chini ni nyasi ambayo haijakauka kabisa. Mwisho wa mbali kuna majumba makubwa ya ghorofa yanayoonekana.

Barabara safi iliyozingirwa na mazingira mazuri sana yaliyo na miti ambayo imenawiri vizuri. Uzio wake ni wa vijiti vilivyokauka.

Mtu aliyevalia kanzu ya rangi ya kijani kibichi, anayeokota maplastiki kwenda kuuza. Pia mto ulio na maji unaonekana. Kushoto kuna nyumba za mawe, nyuma yake kukiwa na choo kilichopakwa rangi ya samawati.

Mandhari yanaonyesha nyumba zilzojengwa kwa mabati. Kuna kamba ambazo zimeanikwa nguo. Pia kuna mama ambaye anachota maji na pia pale chini kumetapakaa maji ya taka.

Kijana anayechotelea mitungi maji, hutumia mfereji kutoka mwisho wa mbali. Karibu, panaonekana maji iliyotuama, labda ni maji taka. Nyuma kuna nyasi ya kijani kibichi.

Mandhari inaonyesha mwanaume mmoja anayechotelea maji kwa mitungi iliyo kwa mkokoteni. Mitungi yenyewe iko na rangi ya manjano na mingine rangi ya samawati. Kando kabisa kuna miti ambao ina rangi ya kijani kibichi.

Kunaonekana bwawa ambalo lina maji mengi. Kuna mti mmoja mrefu pale kando yake. Pia kuna nyasi nyingi ya kijani kibichi. Pia hali ya anga inaonekana ni majira ya mvua.

Mandhari mazuri ya kupendeza. Hali ya anga inaonekana kuwa nzito kuonyesha huenda kukanyesha na wanafunzi wanaoonekana kusimama tayari kupanda miti.

Maua makubwa. Maji inatiririka kutoka juu. Watu wawili, mwanamke na mwanaume wanaoonekana wametembea huko kuyafurahia yale mandhari wakipiga picha kwa ajili ya kumbukumbu za baadaye.

Watu wawili wanaokota chupa za plastiki ambazo huwa zinaekwa maji ya kuuza. Kando kuna mto ulio na maji ambao umezingirwa na mimea iliyonawiri vizuri.

Mandhari haya yanaonyesha mji mkubwa. Mna gari la kampuni ya Super Metro ambalo liko katika mwendo likiwa na abiria. Kando kuna nyumba refu ya ghorofa. Miti inaonekana kunawiri.

Haya ni magari ya abiria yaliyo kwenye mwendo. Watu waonekana kutembea na ofisa mmoja wa trafiki. Miti ipo na majengo ya ghorofa.

Mandhari yanaonyesha barabara yenye njia nyingi za magari. Kuna magari mengi yakienda pande zote mbili. Katikati kuna mimea mirefu ya kijani kibichi iliyopandwa. Kushoto magari yakienda upande mmoja na kulia nyingine. Daraja linaonekana lenye rangi ya njano linalovuka barabara juu.

Huu ni mfumo wa usafiri wa umma nchini Kenya unaojulikana kama matatu. Inarangi ya pinki na nyeupe ilioandikwa Macos sacco na God's plan kwenye kioo cha mbele. Juu yake ni bango kubwa jekundu ikiorodhesha maeneo mbalimbali kama vile Great Wall, Cabanas, SGR , Mlolongo na Tufoam ambayo yanaweza kuwa njia au vituo vyake.

Hii ni stani ya matatu. Iliyo mbele imewekelewa bango kuonyesha inaenda moja kwa moja Nakuru. Watu wanaonekana kutembea na pia kuna duka za biashara kando yake.

Mandhari ya barabara katika eneo amabalo linaonekana kuwa lenye shuguli nyingi, labda soko au kituo cha usafiri. Kukiwa na magari kadhaa aina ya vani na malori. Chini kumelowa maji, jambo linaloashiria kuwa labda kulikuwa na mvua hivi karibuni.

Barabara mbili, moja inaonekana kuwa wazi na ingine ikiwa na msongamano wa magari. Upande wa kulia kuna miti mirefu wa kushoto kuna magari ambayo yameegeshwa.

Basi ambalo limebadikwa bango kuonyesha watakapopitia. Mwanaume aliyebeba mizigo mzito begani anaonekana labda kuupeleka ndani. Watu wanaonekana katika shughuli zao.

Barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Kuna magari yanapita na watu wanaovuka barabara kwenye kivuko cha watembea miguu. Daladala iliyopakwa rangi nyingi inaonekana upande wa kulia na kuna ishara barabarani inayoashiria kivuko cha watembea kwa miguu.

Huu ni mfumo wa usafiri wa umma nchini Kenya, magari ya aina ya matatu amabayo ni madogo ya abiria yanaonekana na pia basi kubwa la ummma. Yamepaki kando ya barabara yakingoja abiria hao kushukisha.

Haya ni magari ya abiria yaliyoegeshwa stanini ili kungoja abiria. Kando yake kuna majengo marefu ya gorofa. Watu wanaonekana kutembea na wengine kutulia pale.

Ukuta ulio na ilani "usizidishe kasi".Chini kuna magari ya kibinafsi, lori na pikipiki. Mwisho wa mbali kuna ukuta uliojengwa na mawe. Kando pamepandwa miti.

Hili ni jiji kuu, magari ya abiria yameegeshwa stendini kusubiri abiria. Kuna makanga anayeonekana kuvalia sare. Mwisho wa mbali ni majengo ya ghorofa marefu sana.

Barabara kuu labda jijini. Magari yakitembea pande zote mbili za barabara ikiwemo gari ndogo la bluu upande wa kushoto na SUV nyeusi upande wa kulia. Pia kuna mabasi na malori barabarani. Daraja ya chuma lenye rangi ya njano linavuka barabara ambalo linaonekana kuwa daraja la waenda kwa miguu.

Reli ya train iliyo na majengo kadhaa kando yake, yanaonekana kama vituo vidogo vya train au vibanda vya kusubiri. Inaonekana kuenda mbali kuelekea upeo wa macho. Kushoto kuna barabara yenye magari na watu na majengo marefu, yanayoonekana nyuma. Kulia ni mimea mingi, miti na vichaka pamoja na mabango kadhaa.

Baraste isiyo na magari mengi. Kando mwake, watu wanatembea kwa miguu. Machi inaonekana pia kutuama, kuonyesha kuna mvua ambayo ilikua imenyesha. Kando kando, ni miti mirefu.

Mandhari yanaonyesha stani ya magari ambayo yameegeshwa chini ya majengo ya ghorofa. Upande wa kulia kuna gari jeusi la kibinafsi. Hali ya anga inakaa kuwa na mawingu mazito, huenda kukanyesha.

Mandhari yanaonyesha magari ya umma yaliyo stendini. Juu ya moja ambayo ni ya kampuni ya Prestige, liko na bango kuonyesha mahali linaenda.

Mabasi mawili kwenye barabara ya jiji, lililo mbele ambalo lina rangi nyeupe, kijani na nyeusi, lina maandishi City Hoppa, mbele yake ni Isuzu, chini namba zake za usajili ni KDQ 820S. Watu wanatembea kwenye kingo za barabara kushoto na kulia.

Mandhari yanaonyesha msunguko wa trafiki. Magari ya abiria na ya kibinafsi. Watu walioketi labda kusubiri gari wanaonekana na polisi waliovaa sare kuzuia msongamano wa magari yale.

Hiki ni kituo cha petroli ambacho panaonekana magari ya abiria. Kuna watu waliosimama na pia maji imetuwama chini na mawingu ni mazito kuonyesha ni msimu wa mvua.

Mandhari yaonyesha magari ya abiria kwenye mwendo watu wengi wanatembea kwenda kwa shughuli zao ama hata manyumbani. Mawingu yaonekana kuwa mazito. Wakati mfupi huenda kukanyesha.

Hili linaonyesha kuwa jiji. Kuna stani ya magari ya abiria. Kuna mtu anayeonekana kusukuma mkokoteni na wengine wakiwa kwa pikipiki.

Magari ya kila aina, maafisa wa trafiki, watu wanaotembea wengine wakiwa katika shughuli zao wanaonekana katikati ya majengo makubwa marefu.

Hili ni gari la abiria, dereva anaonekana kuwa ndani na mwenza wake. Kunaye anayetaka kuingia anafungua mlango. Juu kuna bango la kuonyesha watakapopitia. Hali ya anga inakaa kuwa nzito.

Hii ni barabara kuu iliyo na pikipiki na gari ya binafsi jekundu. Kando magari ya abiria yameegeshwa stanini. Juu yake kuna njia ya juu hasa inayopita wanaotembea.

Barabara kuu iliyo na magari ya kila aina katika mwendo. Kando kuna majengo ya ghorofa. Hali ya anga inaonekana kuwa nzito kudhihirisha wakati wowote huenda kukanyesha.

tukutuki mbili zikiwa zimeegeshwa kando ya barabara pengine zikisuburi abiria ya kwanza ina rangi ya waridi na nyeusi milango yake imefunguliwa ikionyesha viti vya ndani ya pili ilionyuma ya yakwanza ina rangi ya manjano na kijani nyuma kuna magari mengine barabarani ikiwemo basi la abiria.

Majengo marefu ya ghorofa. Chini mwake mna masteni ya magari ya abiria yaliyoogeshwa pale kungojea abiria. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli zao wengine wakisukuma mikokoteni.

Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida jijini. Kuna matatu yaliyoegeshwa yanayongoja watu kuabiri. Wengine wanatembea kwa miguu kuelekea kwa shughuli zao.

Mandhari yanaonyesha barabara. Kuna matatu ya rangi ya kinjano linaloendeshwa kuelekea mbele la abiria. Upande wa kushoto, kuna lori na gari ndogo nyeupe. Kando kabisa kuna miti mirefu.

Mzunguko wa trafiki. Magari mengi ya abiria na ya kibinafsi na watu wanaotembea kwa miguu, wakiwa kati kati ya majengo marefu ya ghorofa.

Barabara yenye shughuli nyingi labda mji mkuu. Panaonekana mabasi mawili makubwa yakiegeshwa karibu na jengo refu. Nyuma ya mabasi, kuna jengo refu lenye ghorofa nyingi likiwa na rangi ya bluu na nyeupe watu wengi wanaonekana kutembea barabarani.

Hiki ni kituo cha magari ya abiria. Watu wanaonekana wakiyaabiri hayo magari. Wengine wakiwa tayari washaaingia. Kunao wanaotembea kwenda kwa shughuli zao. Kuna kikingi cha umeme.

Eneo lenye shughuli nyingi labda mjini. Majengo marefu baadhi yakiwa na ghorofa nyingi yanaonekana kuna magari mengi yanayo onekana kama matatu yaliyo simama barabarani na yana mabango yenye majina ya Kukena Sacco Nakuru City Direct .

Hii ni barabara, imeegeshwa magari kusubiri abiria. Mengine yakionekana yakiwa katika mwendo. Upande wa kulia, kuna nyumba za kukodisha na kumemea miti mingi.

Mandhari inaonyesha barabara yenye magari yaliyopangwa vizuri, huenda ni barabara kuu. Upande wa kushoto kuna gari dogo jeupe likiendeshwa mbele. Kuna miti mingi mirefu pia na upande wa kulia, ishara kubwa ya Shelli inaonekana kuwa na upana wa kutosha magari mengi kupita kwa wakati mmoja.

Magari haya yanaonyesha barabara kuu iliyo na magari na watu wanaotembea. Bango linaloonyesha mbele kuna njia panda kushoto kuenda ringroad Ngara na kulia Thika

Magari ya umma. Panaonekana taniboi aliyevalia sare nyekundu. Kunaye anayesukuma mkokoteni hili kupata riziki yake ya kila siku.

Magari yanaonyesha barabara kuu, iliyo na magari ya kila aina, ya kibinafsi na ya abiria. Katikati mwake mna ng'ombe wanaoonekana kupumzika na wengine wakila nyasi. Vilevile, nyumba za wapangaji zinaonekana kando yake.

Barabara kuu ambayo imejaa magari ya kila aina. Pande moja ya baraste inaonekana na msongamano mkubwa wa magari. Watu wanatembea kwa miguu ,na pia miti mirefu.

Hili ni basi la abiria ambalo ni la kampuni la metro . Kando ya hilo basi kuna majengo marefu. Kuna miti inayoonekana ambayo imenawiri vizuri.

Steni ya magari, mabasi yameegeshwa pale kwa minajili ya kuwasubiri abiria. Panaonekana mwanadada aliyeshika bango kuonyesha yatakapopitia na bei ya nauli. Kuna mti mrefu wa kijani kibichi.

Mandhari haya yanaonyesha magari ya abiria na mwisho wake na pia kuna ofisi ya kampuni ya Nakonns Sacco ambapo watu wanaweka nafasi zao za usafiri ili wasikose nafasi.

Basi jeupe lenye usajili KDN ambalo limeegeshwa. Abiria wanaonekana kuliabiri. Nje yake kuna watu ambao wamesimama na wengine kutembea. Nyuma kuna magorofa marefu.

Hii ni baraste kuu iliyouganishwa pande mbili. Katikati mwake kuna nyasi zilizomea hapo. Basi ya rangi ya samawati inaonekana katika mwendo na pia magari ya kibinafsi yanaonekana yakiwa safarini.

Basi lililoegeshwa chini ya mji. Kuna abiria anayeonekana kwenda kuliabiri akkwa amebeba mzigo mgongoni. Kando watu wanaonekana katika shughuli zao wakitembea na wengine kuketi.

Basi la kampuni la Metro ambalo lina, lina usajili wa KCY 465N . Inaonekana na bango ambalo linaonyesha nauli ya mwisho wa safari.

Kuna madereva matani boy , magari ya uchukuzi na watu ambao wako katika shughuli zao. Kuna gari moja ambalo likona bango ambalo linaonyesha nauli ya kwenda mahali fulani.

Kunaonekana miti mingi kando ya barabara na pia kuna majengo yaliyoko kwa umbali. Kuna malori yaliyokatika barabara. Gari la kibinafsi na pia kuna watu wanaoonekana wakitembea kwa miguu.

Mandhari haya yanaonyesha magari ya abiria ambayo yameegeshwa chini ya mti, mti mkubwa. Kunaye dada mmoja ambaye amevalia sare ya turn boy ambaye amesimama pale kuwaita abiria iliwaweze kuliabiri lile gari.

Mandhari haya yanaonyesha gari za abiria, magari ya watu binafsi na watu ambao wanatembea kwa miguu, kuna miti kuna miti ya kijani, kuna majumba ambayo yanaonekana pale, pia kuna askari wa trafiki ambao wanaweza kuzuia msongamano wa magari.

Hapa panaonekana maafisa wa trafiki walio katika kazi zao. Kuna watu wa bodaboda, magari ya abiria, kunao wanaotembea kwa miguu na pia kuna duka kubwa la simu la Tecno.

Magari ya abiria yaliyoegeshwa kusubiri abiria. Kunaye mtu ameshika bango, kuonyesha mwisho wa safari. Hali ya anga inaonyesha, ni msimu wa mvua.

Mandhari haya yanaonyesha majumba makubwa, pia kuna magari ya abiria. Kuna mwanadada anayevuka barabara. Panaonekana afisa mmoja wa trafiki aliye katika shughuli zake. Kuna wanaboda boda pale, moja ambayo imebeba abiria mmoja.

Barabara kuu yenye watu wanaotembea kwa miguu na magari mengi ya kila aina. Upande wa kulia kuna miti iliopandwa na ukuta wa mawe. Kushoto, kuna shughuli za biashara zinazoendelea.

Matatu za abiria zilizoegeshwa kujaza wateja. Juu kuna bango linaloonyesha itakapo pitia. Mwisho wa mbali kuna ghorofa iliyo na matangi juu. Nyaya za umeme zimepitia kando.

Hali ya anga inaonyesha huenda kukanyesha wakati wowote. Watu wanatembea kwa mwendo wa kasi. Magari ya abiria yanaonekana kuegeshwa kwenye stendi kusubiri waabiri.

Mandhari yanaonyesha basi rangi ya zambarau lenye limeegeshwa mahali karibu mtaro uliyo na maji taka. Kando yake kuna bango linaloonyesha bei ya nauli.

Matatu ya kampuni ya Prestige linaloenda Kericho. Chini panaonekana maji iliyotuwama kuonyesha wakati mchache uliopita kumekuwa kukinyesha. Kwa kuongeza hali ya anga yaonekana nzito kuashiria kunaweza kunyesha wakati wowote.

Mandhari inaonyesha watu wanao tembea kwa utaratibu kuna mabasi yaliyo egeshwa ili kusubiri abiria. Hali ya naga pia ni tatanishi inakaa kuwa kunaweza kukanyesha wakati wowote.

Jijini, watu wako katika shughuli zao. Kuna magari ya abiria, yaliyoegeshwa kusubiri abiria. Majengo marefu ya ghorofa, na miti mingi inaonekana. Dereva mmoja anaonekana kulishika bango, lililoorodheshwa nauli.

Barabara kuu ambayo ina magari ya kila aina. Ardhi inaonekana na unyevunyevu kuonesha kumenyesha hivi karibuni. Hali ya anga pia ina mawingu mazito kudhihirisha mvua.

Hapa panaonekana magari ya kila aina, kuna mabasi, Nissan na pia magari ya kibinafsi ambayo yako katika msongamano, kando yake kuna majumba ambayo ni maduka na pia yale ya wapangaji.

Steni ya magari. Dreva pale ameshika bango linalo onyesha route 46 na nauli. Watu wanaonekana katika shughuli zao wengine wakiwa wametandaza bidhaa zao chini kuziuza.

Hali ya anga inaonekana kuwa nzito sana. Watu, wanatembea kwa mwendo wa kasi, labda wasinyeshewe. Kuna basi, ambalo limeegeshwa pale, kuwangojea abiria, ili waabiri waanze safari.

Magari ya abiria yanayoonekana kuegeshwa katikati ya maghorofa marefu. Kuna mwanaume ambaye ameshika bango ili kuonyesha mwisho wa safari Utawala Airways.

Mandhari yanaonyesha matatu zilizo stanini kungoja kujaza abiria na basi jekundu la kampuni la Embassava lililo kwenye mwendo. Mwisho wa mbali mna jengo la gorofa maridadi sana ya kukodisha na kufanyia bishara.

Mandhari yanaonyesha basi ya rangi la kijani lililo kwa mwendo. Kando kuna matatu zimeegeshwa kwa ajili ya kuwasubiri abiria, pia mtu anayesukuma mkokoteni. Upande wa kushoto na kulia kunayo maghorofa marefu.

Basi lililopewa jina Commuter . Kando yake kuna askari wa trafiki ambaye anaonekana kujadiliana na mwanaume mmoja. Nyuma yake mna mabasi mengine ambayo yako katika laini.

Mandhari yanaonyesha matatu ya molo group. Watu wanaonekana wanaendelea kuliabiri. Juu yake kuna bango ambalo linaonyesha mwisho wa safari yake. Nyuma yake mna ghorofa.

Magari ya abiria yaliyo chini ya mti mrefu. Dada mmoja aliyebeba mkoba begani anaonekana kujadiliana na dereva kabla ya kuliabiri gari. Mawingu ni mazito kuonyesha huenda kukanyesha wakati wowote.

Barabara ya udongo iliyojaa tope na maji machafu ikiashiria maji iliyotuama. Kuna takataka chache zilizotapakaa ardhini ikiwepo chupa ya plastiki, upande wa kushoto kuna muundo kama pikipiki iliyosimama.

Uwanja wazi unaoonyesha taka ngumu. Kuna nyasi ya kijani kibichi iliyomea. Upande wa kulia unaonyesha majengo mbayo yanakaa kuwa mahame. Kuna umuhimu wa kutunza mazingira kwa ustawi na uchumi.

Uwanja wazi unaonyesha taka ngumu una nyasi ya kujani kibichi uliomea. Upande wa kulia unaonyesha majengo ambayo yanakaa kuwa mahame. Una umuhimu wa kutunza mazingira wa ustawi wa uchumi.

Hili ni jiji. Magari ya abiria yanaonekana kuegeshwa kungojea abiria. Lori moja la takataka linaonekana likiwa katika mwendo. Kuna mwanaume ambaye anatembea akipiga simu.

Safu ya mabomba makubwa ya rangi ya bluu yaliyopinda yamesimama wima kutoka ardhini. Kila moja limeunganishwa na mitambo mikubwa ya kudhibiti yenye valve na gurudumu za kudhibiti, zote zikiwa pia na rangi ya samawati.

Huu ni uwanja ulio na nyasi ambayo imenawiri vizuri. Kuna mashine ambayo inaonekana kuweko pale. Mwisho wa mbali ni kichaka kilicho na miti mingi. Hali ya anga inaonekana kuwa kunaweza kukanyesha.

Hili ni pipa la takataka ngumu. Karatasi plastiki zimetupwa hapa. Liko kando ya mto. Kunaonekana na miti mirefu. Mwisho wa umbali kuna manyumba.

Watu walioketi na wengine kulala, waonekana kudhoofika kiafya. Wamezingirwa na machifu na labda wahudumu wa afya. Nyuma yao kuna miti.

Tangi la maji lililo juu ya jengo la ghorofa, kwa ajili ya kuwasambazia wanaoishi pale, maji. Hali ya anga inaonyesha mawingu mazito kuashiria ya kwamba wakati wowote huenda kukanyesha.